Duka la nguo, lililojaa nguo mbalimbali, zilizopangwa kwenye reki na pia zikionyeshwa kwenye sanamu. Kuna nguo za kike, za rangi tofauti, na rafu za bidhaa zingine nyuma. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.

Duka la nguo la badge the wardrop liko mjini ambapo wanateja wanavijari na kujaribu nguo mbali mbali. Duka linaonekana kuwa na uteuzi mpana wa nguo na mifuko na lina sehemu ya sare za shule kuna mlinzi anayesimamia usalama.

Onyesho ya mifuko ya wanawake ya aina mbalimbali na rangi tofauti ikiwemo nyeusi na zambarau zikiwa zimetundikwa kwenye stendi, kuna koti la kijani kibichi likining'inia upande wa kulia. Sakafu ya vigae inaonekana chini ikionyesha mazingira ya duka la rejareja.

Duka la nguo la Zarana Fashion lililoko mjini ambalo lina uteuzi mpana wa nguo zenye rangi tofauti na kofia za maridadi. Kuna sanamu mbili zilizovalia nguo maridadi zikivutia wateja. Muundo wa duka unaonekana kuvutia huku nguo zikiwa zimetundikwa vizuri.

Hili ni duka kubwa la nguo la Woolworth likiwa na milango mikubwa ya vioo na bidhaa zikiwa zimeonyeshwa vizuri ndani. Duka linaonekana kuwa kubwa na la kisasa likionyesha fursa za ununuzi wa nguo za kisasa katika eneo hilo.

Duka la nguo la Invictable ambapo mteja anaangalia fulana nyeusi yenye picha za mchezaji wa mpira wa kikapu Alan Iverson. Duka linaonekana kuwa na nguo na vifaa vingine vingi vilivyopangwa vizuri.

Sanamu ikiwa imevalia nguo enye rangi nyingi na miwani ya jua. huku kofia ya majani ikiwa imepambwa. mfano huu umesimama mbele ya rafu enye miwani, mengine mengi ya jua ikionyesha bidhaa zinazopatikana kwenye duka la nguo.

Duka la nguo iliyojaa nguo, mikoba na viatu vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Bidhaa zimetundikwa vizuri na kuna ishara za malipo ya kidijitali kama easy pay ikionyesha biashara za kisasa mjini.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo lililopangwa vizuri likionyesha aina mbalimbali za mavazi na viatu vya mitindo ya kisasa. Linaonyesha ukuaji wa biashara za reja reja na mitindo katika eneo hilo.

Duka la nguo, linaonyesha mashati mengi ya wanaume yaliopangwa vizuri kwenye meza, yakionyesha rangi na mitindo mbadimbali. Pia kuna bango la sales up to 45% off nyuma. Likionyesha kuna punguzo la bei. Hii inaonyesha mazingira ya biashara ya rejareja ya nguo.

Duka la nguo. Ndani yake kuna bidhaa mbalimbali za mapambo na miwani ya jua iliyopangwa vizuri kwenye rafu. Kuta zimepambwa kwa mabango makubwa yenye picha za mitindo na taa zinazoangaza vizuri ikionyesha mazingira ya kisasa na ya kuvutia kwa wanunuzi.

Ndani ya duka la viatu na nguo, lililopangwa vizuri. Kuna rafu ndefu zilizojaa aina mbali mbali za viatu, na nguo zikiwa zimetundikwa kando. Hii inaonesha duka la rejareja la kisasa, lenye bidhaa nyingi za kuuza.

Mkusanyiko mkubwa wa miwani ya jua iliyopangwa kwenye vitu vya kuonyesha vilivyotundikwa ukutani. Kuna miwani ya rangi na mitindo mbalimbali na upande wa kushoto kuna rafu za viatu ikionyesha duka la mavazi, hii inaashiria duka lenye bidhaa mbalimbali za mitindo kwa ajili ya wateja.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki na stendi. Nguo hizo zina rangi mbalimbali zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa mavazi kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la nguo za mitumba maarufu kama mtumba nchini Kenya vikiwa na nguo na viatu vingi vilivyopangwa kwenye rafu na stendi. Kuna bango kubwa likionyesha maximum price sh 500 kwa nguo na viatu vya wanawake na watoto ikisisitiza bei nafuu. Hili linaweza kuwa duka lililoko mjini.

Ndani ya duka la nguo, lenye sanamu zilizo valia nguo mbalimbali, na rafu zilizojaa bidhaa. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya duka. Baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa. Inaonyesha mazingira ya ununuzi wa rejareja, na labda inarejelea duka la jijini.

Soko la wazi la nguo ambapo nguo nyingi zinaegeshwa kwenye viguzo na vimefunika chini. Nguo hizo zinaonekana kuwa za mitumba, zikionesha aina na rangi mbalimbali. Hii inaweza kuwa soko la kawaida ambapo biashara ya nguo za mituba inashamiri.

Duka la nguo. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo vitambaa vya kupendeza vimepangwa vizuri kwenye rafu na kuning'inizwa. Nuru angavu kutoka kwenye taa za dari inaangazia, ikionyesha mazingira safi yaliopangika ya ununuzi.

Duka la nguo la Vivo, lililopambwa vizuri, kwenye madirisha makubwa ya kioo. Ndani yake kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki na kwenye madoli, huku skirini za kidijitali zikionyesha matangazo ya nguo, kuashiria biashara ya rejareja.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri. Nguo mbali mbali, kama vile, mashati, suruali, na nguo za kujikinga na baridi, zimepangwa kwenye rafu, kwa bei elfu kumi na tisa na mia tisa . Kuna uteuzi mpana wa mavazi ya kisasa na ya kawaida yanayopatikana kwa wateja.

Onyesho la ndani la duka la mavazi, likiwa na mifuko maridadi, mikoba, na vito vya mapambo, vilivyopangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Bidhaa hizo zina rangi na mitindo mbali mbali, zikionyesha anuwai ya bidhaa za kifahari zinazouzwa.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani, aina ya Ford. Lenye rangi ya bluu iliyokoza. Nebo yake inaonekana wazi, kwenye ubavu wa gari. Muundo wake wa kipekee na kung'aa kwa rangi, unaodokeza kuwa gari hili limetunzwa vizuri. Pengine liko kwenye maonyesho ya magari, ya zamani.

Mwanaume akiangalia kwa makini sehemu ya nyuma ya gari la kisasa labda katika duka la magari au maonyesho ya magari. Anaonyesha akipima ubora au akitafuta maelezo zaidi kuhusu gari hilo.

Kundi la maonyesho ya magari ya Hyundai likiwa na magari mapya yaliyoegeshwa nje. Gari jeusi na nyeupe linaonekana wazi mbele. Hii inaashiria fursa za ununuzi wa magari mapya katika eneo hilo.

Hii ni gari aina ya Subaru linaloonekana kuwa limefunguliwa nyuma wazi. Milango ya nyuma pia imefunguliwa. Gari limeegeshwa kwenye eneo la changarawe na inaonekana iko tayari kwa matumizi au kukaguliwa katika eneo la kuuza magari.

Safu ya magari yaliyoegeshwa. mengi yakiwa na rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na buluu yanaegeshwa vizuri kwa mpagilio yakiangazia sehemu ya nyuma ya magari hasaa taa zao. Hii inaashiria eneo la maonyesha ya magari.

Magari matatu ya kifahari yanaonekana kuwa Mercedes-Benz. Yaliyoegeshwa vizuri kwenye kula ya maegesho. Magari haya yamepambwa kwa rangi nyeusi, nyeupe na giza, na yameegeshwa karibu na eneo lililofunikwa na kivuli.

Kiwanda cha kutengeneza mabasi ambapo mabasi kadhaa yakiwa katika hatua mbalimbali za ujenzi yamepangwa kwa laini ya uzalishaji. Mabasi mengi yana rangi ya chungwa na moja liko nyeupe, yakionyesha mchakato wa kutengeneza magari. Hii inaashiria tasmia ya utengenezaji wa magari.

Gari la zamani la michezo la njano na mistari nyeusi inaonekana kuwa ni Ford kutokana na nembo ya Ford mbele. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na ukuta wa matofali nyuma. Namba za usajili ni za Kenya zinazoonekana mbele.

Basi dogo jeupe kama Toyota, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma yake kuna majengo rahisi na miti, ikionyesha mandhari ya mashambani au nje ya miji. Gari hilo linaonekana kutumika kwa usafiri, labda kama matatu au gari la watalii, likiwa limeegeshwa kwenye mazingira ya asili.

Gari la zamani la michezo la njano na mistari mieusi inaonekana kuwa ni Ford kutokana na nembo ya Ford mbele. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na ukuta wa matofali nyuma. Namba za usajili ni za Kenya kama zinazoonekana mbele.

Ndani ya duka la kuuza magari penye magari kadhaa mapya meupe, mekundu na ya rangi ya dhahabu yaliopangwa kwenye sakafu safi madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa asili kuingia kuashiria biashara ya magari au maonyesho ya magari.

Gari la kisasa lenye rangi ya kijivu na mistari myekundu likiwa limeegeshwa usiku, mbele ya jengo kubwa lenye jina cargo jet lenye taa zinazo ng'aa. Gari hilo linaonekana kuwa la michezo au lenye muundo wa kipekee.

Gari aina ya Toyota lenye rangi ya kifeza limeegeshwa usiku katika eneo la maegesho la karibu na majengo ya kibiashara kama Cooperative na Safaricom. Mabango ya kampuni hizi yanaonekana karibu na gari. Nambari ya usajili ya gari inaonyesha kuwa ni gari la Kenya.

Gari aina ya Toyota, likiwa limeegeshwa nje ya jengo la kisasa wakati wa usiku, ikiwezekana katika eneo la kibiashara. Gari ina namba ya usajili la Kenya, na inaonekana kama imeboreshwa kidogo.

Magari mawili Toyota na Subaru yakiwa yame egeshwa sehemu yenye nyasi na miti huku milango yake ikiwa wazi na watu wakionekana wamesimama karibu. Magari yote yana namba za usajili ya Kenya inaweza kuwa eneo la maegesho lisilo rasmi au eneo la wazi.

Kundi la magari, yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi mirefu. Baadhi ya watu wanaonekana wakitembea karibu na magari. Nyuma kuna hema nyeupe, ikionyesha huenda ni soko la magari au tukio maalumu nje. Gari moja jeupe linaonekana kwa karibu, na labda usajili ya Kenya.

Gari aina la SUV Mitsubishi lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa ndani ya nafasi ya kuegesha magari. Gari linaonekana kuwa imara na lina matairi makubwa tayari kwa matumizi ya barabara za kawaida na zisizo mzuri.

Gari aina ya land cruiser la rangi ya buluu na fedha likiwa limeegeshwa kando ya barabara lina vifaa vya safari kama vile paa la kubebea mizigo likionyesha kua linaweza kutumika kwa matumizi ya barabara za vijijini au mazingira magumu.

Gari jeupe aina ya volkswagen ya kisasa iliyopaki barabarani au kwenye eneo la maonyesho. Kuna stika inayoonekana kama Hilltop Autoshop kwenye kioo cha mbele, ikionyesha kuwa gari hili linauzwa au linamilikiwa na duka la magari.

Muuzaji akihudumia wateja wawili kwenye chumba cha maonyesho cha magari. Wateja wanaonekana kuwa wanandoa na wanazungumza na muuzaji karibu na gari la buluu. Muuzaji anaonekana kuwa anaeleza kuhusu gari. Hii inaonyesha mazingira ya mauzo ya magari.

Safu ya magari mapya, yaliyopangwa vizuri, yakiashiria kuwa ni eneo la maonyesho ya magari au bohari. Magari hayo yana rangi mbalimbali, yakiangazia muundo wa hali mpya. Mbingu yenye mawingu mepesi inaonekana nyuma.

Magari meupe, yanaonekana kuwa ya kifahari yakiwa yameegeshwa nje ya jengo lenye jina AI REEF kwa kiarabu na kingereza. Mazingira yanaonekana kuwa ya joto na jua kali labda karibu na soko la magari au maeneo ya maonyesho ya magari.

lori kubwa likisafirisha magari kadhaa mapya na yaliyotumika kwenye barabara kuu. magari yamepangwa juu na chini kwenye lori hilo maalum ya kusafirisha magari hii inahashiria usafirishaji wa magari kwa biashara ya magari labda kuelekea soko la magari au kituo cha mauzo pengine katika eneo la mji

Safu ya magari mbali mbali yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, labda kwenye soko la magari. Magari hayo yanaonekana kutunzwa vizuri na yamepangwa kwa ajili ya kuuza. Nyuma yake kuna miti mirefu na anga ya bluu, likionyesha mazingira wazi na ya kupendeza.

Gari jeusi la Honda likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye kivuli kutoka kwa muundo wa chuma na nguzo za njano. Gari lina namba za usajili za Kenya na linaonekana kuwa katika hali nzuri kwa ujumla likiangazwa na mwanga wa jua.

Lango la, Kikuyu Modern Market, kikiwa na mabango yanayoonyesha saa za kufunga na kufungua. Ndani ya soko kuna mazao mbalimbali kama vile ndizi na mboga zinazouzwa. Watu wanaonekana wakitembea ndani na nje ya soko. Hii inaashiria soko lenye shughuli nyingi.

Bidhaa mbalimbali za shambani vikiuzwa sokoni. Vikapu vilivyojaa viazi vitamu na viazi vikuu vimeonekana pamoja na ndoo kadhaa zilizojaa viazi. Vinaonekana kama soko la mazao vikiashiria shughuli za kibiashara na kilimo.

Soko likiwa na bidhaa mbalimbali za mboga mboga na matunda zikiwemo nyanya, vitunguu, vazi na ndizi zikipangwa kwa kuvutia. Taa zinatoa mwangaza mzuri na mfanyabiashara mmoja anaonekana nyuma. Hii inaonyesha shughuli ya biashara katika eneo hilo.

Shughuli nyingi ya soko ambapo mamia ya watu wamekusanyika kununua na kuuza bidhaa. Inaonekana kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo mboga na baadhi ya watu wamekaa chini. Mfumo wa paa unaonekana nyuma ukitoa kivuli kwa baadhi ya maeneo ya soko.

Bidhaa mbalimbali za ufundi wa kiafrika zikiwemo viatu vya ngozi vilivyopangwa kwa shanga. Viango vya wanyama kama vile twiga na punda milia pamoja na vikapu na mikoba. Bidhaa hizi zinaonyesha utamaduni na sanaa.

Soko lenye shughuli nyingi, na mboga la matunda. Kuna rundo la pilipili hoho za kijani, viazi, nyanya, na matango yaliyopangwa kwenye makreti na ndoo. Bidhaa hizo zinaonekana safi na nyingi, zikionyesha wingi wa mazao yanayouzwa sokoni.

Duka la soko lililojengwa kwa bao na bati lililokuwa limejaa vito vya rangi mbalimbali kama shanga, mkufu na hereni vinavyoonyesha utamaduni. Bidhaa hizi zimetundikwa na kupangwa kwenye kibao. Anga ni la bluu na lina mawingu meupe likipendekeza siku nzuri ya biashara.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi, labda soko, ukiwa na vibanda vingi vilivyo ekwa kwa mabati. Kuna watu na magari barabarani na mabango ya biashara yanaonekana, ikiwemo moja ya uplead, tuku uplead . Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Soko la wazi au duka la mitaani likiuza viatu vya wanawake. Kuna aina na rangi nyingi za viatu zilizopangwa kwa kuuza. Pembeni pia kuna miwani ya aina mbalimbali. Hii inaashiria biashara ndogo ndogo inayouza bidhaa za mitumba au bidhaa za bei nafuu.

Duka lililojaa sana, na kazi za mikono za kiafrika. Tunaona sanamu za wanyama kama twiga, pundamilia, na ndege wa rangi mbalimbali, zilizotengenezwa kwa bao au vifaa vingine. Pia kuna viwango, vikapu, na mfano wa buti wenye jina MV Maridi, yote yakiashiria utamaduni na sanaa ya ukanda huu.

Soko la wazi ambapo watu wanatafuta nguo zilizorundikana chini. Wanaonekana wakinunua nguo za mitumba au nguo za bei nafuu. Hii inaweza kuwa soko la kila siku au la mwisho wa wiki, ambapo watu wengi wamekusanyika kununua bidhaa za rejareja.

Ghala au chumba cha baridi kilichojaa ndizi zilizoiva zikiwa zimerundika kwenye masanduku ya mbao na pia zimetapakaa chini. Hii inaashiria shughuli kubwa ya kuhifadhi na kusafirisha ndizi labda kwa usambazi wa jumla au kwa ajili ya usafirishaji.

Soko la viatu vya mtumba, ambapo viatu vya aina mbali mbali vimewekwa chini, kwa ajili ya kuuzwa. Viatu hivyo vimepangwa kwenye meza au chini, vikionyesha mtindo wa rangi tofauti.

Soko la ndani lililojaa matunda na mboga. Kuna ndizi nyingi zilizoning'inia, maembe machungwa na matunda mengine yaliyopangwa kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakiuziana ikionyesha shughuli za kawaida za soko.

Soko lenye shughuli nyingi, kuna mtu anayeonekana kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo shanga na vitu vingine vya mapambo vilivyowekwa kwenye meza na vibao. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi, yaliyojaa bidhaa na wachuuzi, ikionyesha biashara ndogo ndogo na harakati za kibiashara.

Meza iliyojaa viatu vya wanawake na sandali. Viatu vimepangwa kwa wingi, na baadhi vinaonekana. Kuna lebo ya bei ya shilingi mia tatu. Hii inaashiria biashara ya rejareja na uchangamfu wa soko la ndani.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi kuna vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali kama vile matunda na mboga huku watu wakitembea katikati ya vibanda hivyo majengo marefu yanaonekana kwa umbali.

Soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni na za mikono zikiwemo shanga na mapambo. Masoko kama haya ni muhimu kwa uchumi wa mjini hasa kwa kuwapa fursa wajasilimali wadogo na kukuza utalii ambapo watalii wanaweza kununua bidhaa za kipekee kama hizi.

Rundo kubwa la viatu vya kuteleza vya aina ya rangi mbalimbali vikiuzwa katika soko la wazi au duka la mitumba. Viatu hivi vimepangwa kwa wingi na vinaonekana kuwa ukubwa tofauti kwa watoto na watu wazima, na vinaashiria biashara ya bidhaa za burudani.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za mboga na matunda. Inaonyesha pilipili hoho za rangi tofauti, nyanya, vitunguu, ndimu, vitunguu saumu, na mboga nyingine nyingi, zilizopangwa vizuri. Hii inaashiria utajiri wa mazao na shughuli za kibiashara sokoni.

Soko la viungo na bidhaa mbalimbali zikiwemo pilau masala na chai, zilizopangwa kwa wingi katika mapipa na vyombo. Inaashiria soko lenye shughuli nyingi na upatikanaji wa bidhaa za nyumbani.

Soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa vikapu vikubwa vilivyojazwa matunda na mboga za aina mbalimbali. Rangi ya angavu za bidhaa na miavuli ya jua linaongeza uhai sokoni. Watu wanaonekana wakifanya biashara ikionyesha uchangamfu wa soko la ndani na wingi la mazao safi yanayopatikana.

Jumba kubwa lenye paa jekundu na rangi nyeupe ina madirisha meusi, hii ikionyesha muundo wa kifahari. Kuna ua la kijani kibichi linalozunguka nyumba ile, na anga ni la bluu yenye mawingu meupe unaoonekana juu ikionyesha nyumba hiyo iko katika eneo la wazi.

Sehemu ya ndani ya jengo, ikiwa na madirisha yenye milango ya chuma yenye mapambo ,na paa za kioo zinazopitisha mwanga Rangi ya Kuta ni laini ,na inaonekana kuwa na nafasi ya kibiashara au jengo la ghorofa.

Majengo marefu, labda makazi, au ofisi, yaliyopakwa rangi ya kijivu, na nyeupe chini ya anga la bluu, penye mawingu meupe. Inaonekana kuna maegesho ya magari, yaliyotengenezwa kwa vigae vya rangi ya kijivu.

Huu ni mtazamo wa ardhi wazi, iliyo na nyasi kavu, labda shamba au eneo la ujenzi. Mbele kuna nguzo mbili za uzio. Nyuma tunaona baadhi ya majengo na mnara mkubwa wa simu. Anga ni la bluu safi, na mawingu machache. Ikionyesha siku tulivu.

Jengo kubwa la kisasa la ghorofa likionekana chini ya anga ya bluu yenye mawingu machache .Jengo lina madirisha mengi likionyesha aina ya makazi ya kisasa au vyumba vya ofisi katika eneo la mjini.

Nyumba za makazi zenye paa za rangi ya chungwa zikiwa zimezungukwa na kuta za mji. Mbele yake kuna eneo la wazi la nyasi na barabara huku jengo kubwa la ujenzi lenye wavu wa kijani linaonekana nyuma upande wa kulia. Anga ni la bluu na safi na kuna ishara ya barabarani inayoonekana.

Jengo refu la kisasa la ghorofa likisimama chini ya anga la buluu. Dirisha za jengo zinaonekana za buluu. Majengo mengine na miti pia yanaonekana nyuma. Jengo hili linaashiria maendeleo ya mali isiyohamishika katika eneo hilo.

Majengo mawili mapya ya ghorofa. Moja ya manjano na lingine la rangi ya krimu, na matofali mekundu. Likiwa na jina Northcrest View. Chini yake kuna miundo dun inayoonekana kama maduka au vibanda. Anga ni safi la bluu, ikionyesha mazingira ya ujenzi na maendeleo.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi likiwa na balconies na madirisha mengi. Hii inaashiria maendeleo makubwa katika sekta ya mali isiohamishika ambapo ujenzi wa majengo ya makazi unaongezeka ili kukiri mahitaji ya wakazi.

Nyumba ya kifahari, yenye paa la vigae vya rangi ya kahawia na kuta nyeupe, ikiwa imezungukwa na ukuta wa matofali, wenye ncha kali za usalama. Inawakilisha mali isiyohamishika nchini Kenya, na inaonyesha muundo wa kisasa na ulinzi wa nyumbani.

Majengo mawili ya ghorofa; Bonasta Heights, ya kijani njano na nyingine jeupe lenye balconies . Yametengwa na ukuta wa mawe na mti mdogo. Kuna mawingu meupe angani.

Majengo ya ghorofa, yakisimama juu ya eneo la ardhi tupu. Majengo yana rangi tofauti, ikiwemo jengo la njano linalong'aa, na mengine yenye balconies yakionyesha ukuaji wa makazi. Anga la blue lenye mawingu meupe lana, linaongeza uzuri wa mandhari.

Hii ni bango la orodha ya vyumba ya Kose Heights ikionyesha mpangilio wa vyumba kuanzia gorofa ya chini hadi ya saba. Inatoa mwongozo wa maeneo mbalimbali ndani ya jengo, ikiwa pamoja na Cheranga Chambers .

Balcony yenye vigae vya kahawia na matofali, ikiangalia majengo mengine yenye paa nyekundu. Hii inaashiria maisha ya mijini na huduma za mali isiyo hamishika, ambazo zinakua kwa kasi mjini kutokana na mahitaji ya makazi na biashara.

Jengo jipya la ghorofa, labda la makazi likionekana wazi chini ya anga la blue safi. Mbele ya jengo kuna ukuta wa matofali na ardhi kavu, kuashiria maendeleo ya mali isiyohamishika, katika eneo hilo.

Jengo jipya la ghorofa labda bado linajengwa, likisimama wima mbele ya anga yenye mawingu. Mbele ya jengo kuna uzio wa mabati na nyasi kavu, kuashiria ukuaji wa mali isiyohamishika katika eneo hilo.

Jengo kubwa la ghorofa, labda ghala au jengo la kibiashara, lenye kuta za rangi za manjano na milango ya mbao yenye flemu za blue . Pembeni kuna uzio wa mabati, uliotengenezwa kwa kutumia mabati ya rangi tofauti. Jengo hili linaweza kua katika tukio la viwanda au biashara.

Jengo la kisasa la ghorofa liitwalo MNA Apartment chini ya anga la bluu yenye mawingu meupe. Kuna ishara kadhaa za To Let kwenye ghorofa ya chini zikionyesha vyumba vinapatikana kwa kukodisha. Majengo mengine yanaonekana nyuma yakipendekeza eneo lenye maendeleo ya miji.

Bango la for sale , likiwa limening'inia kwenye bango la chuma la jengo la ghorofa. Likitangaza nyumba na vyumba vitatu, inayofaa kwa matumizi ya kibiashara. Juu ya lango kuna uzio wa umeme, kuashiria usalama. Jengo hili linaweza kua linauzwa.

Nyumba ya kifahari yenye ghorofa moja au mbili ,likiwa na bwawa kubwa la kuogelea lenye maji ya samawati mbele yake. Kuna viti vya kupumzika pembeni mwa bwawa na mandhari yenye miti na bustani nzuri. Inaokena kuwa eneo la pumziko au makasri ya anasa.

Jengo la ghorofa lenye maduka ya biashara chini, mmojawapo likiwa na bango la bookshop to let na namba ya simu. Hii inaashiria huduma ya mali isiyohamishika na fursa za biashara hapa mjini ambapo nafasi za kukodisha biashara zinapatikana kwa wingi.

Eneo la ardhi tupu karibu na majengo mawili ya ghorofa chini ya anga la buluu. Ardhi tupu inaashiria fursa za maendeleo ya mali isiyohamishika. Jambo ambalo linafanyika sana hapa mjini ambapo ujenzi wa majengo na makazi ya biashara inaongezeka.

Bango la tangazo la two bedroom to let kutoka Testimonial Properties likiwa limewekwa nje ya jengo. Bango linaonekana kuchakaa kidogo likionyesha huduma za mali isiyohamishika zinazotolewa katika eneo hilo. Namba za simu na tovuti zimetolewa kwa mawasiliano.

Duka kubwa la vyakula linaonyesha sehemu ya matunda na boga asili. Kuna bango kubwa ya kijani linaloandikwa organic likining'inia na stendi za mbao zikionyesha matunda kama matikitimaji. Chini kuna bidhaa za kijani kibichi na majani. Mazingira yanaonyesha uwazi wa mwanga mwingi kama ilivyo kawaida kwa maduka makubwa ya kisasa.

Ndani ya duka kubwa lenye nafasi, kuna watu wanatembea na kufanya manunuzi. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Taa za mistari mirefu zimeratibiwa kwenye dari zikitoa mwangaza mkali. Eneo linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio.

Mhudumu wa duka kubwa akiwa nyuma ya kaunta iliyo na kinga ya kioo akihudumia wateja. Kuna nambari ya kaunta nne inayoonekana na nyuma kuna duka la viatu. Hii inaakisi mazingira ya kawaida ya ununuzi.

Sehemu ya duka kubwa rafu zimejaa peremende na vitu vingine vya vitafunio vikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Nuru nzuri inaangazia bidhaa na sakafu inaonekana safi ikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa, kuna rafu zilizojazwa bidhaa, ikiwemo mayai mengi yaliyopangwa vizuri kwenye vibweta, na bidhaa nyingine zenye ufugaji wa rangi na chungwa. Sakafu ina vigae, na nguzo za chuma zinaonekana kwa karibu.

Huu ni mtazamo wa ndani ya duka kubwa unaoonyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile mafuta, bidhaa za kusafisha na vyombo vya chakula huku baadhi ya rafu zikiwa tupu zikionyesha uwezekano wa upungufu wa bidhaa au zikiwa zinajazwa.

Safu ndefu ya baiskeli zilizopangwa ndani ya duka kubwa zikionyesha aina na rangi mbalimbali. Nyuma kuna rafu zenye bidhaa zingine ikiwemo viwango vya magari kuashiria kuwa hili ni duka la bidhaa za jumla au rejareja, inaonyesha sehemu zinazouzwa katika maduka makubwa.

Ndani ya duka kubwa, likiwa limejaza bidhaa mbalimbali kwenye rafu. Bidhaa hizo ni pamoja na sabuni za unga na za maji na pia bango lenye jina cleanshelf fresh market , likionyesha kuwa ni duka la cleanshelf .

Sehemu ya bidhaa za chakula katika duka kubwa, kuna rafu zilizojaa nafaka kama mchele ,mikate na vitu vya kuoka na bidhaa za mashariki ya kati kama vile 'Albic sweets 'wafanyakazi wanaonekana wakihudumia wateja inaashiria utofauti wa bidhaa na shughuli za ununuzi.

Ndani ya duka kubwa, likiwa na safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali za nyumbani na za matumizi ya kibinafsi, ikiwemo sabuni za unga na za maji, zikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana dukani.

Sehemu ya mboga katika duka kubwa inaonyesha kabeji, karoti, tangawizi na ndimu zilizo pangwa kwenye kreti pia kuna mboga za majani inashiria upatikanajiti wa mboga safi na aina mbali mbali ya mazao sokoni

Rafu nyingi kwenye duka kubwa zilizojazwa na pakiti za kahawa kuna chapa mbalimbali za kahawa baadhi zikiwa na lebo ya AA Blue Mountain na Kenya AA pia kuna ofa za punguzo la bei zikionyesha hali ya jumla inayoonyesha idara ya kawia katika duka kubwa.

Sehemu ya bidhaa za usafi na za kibinafsi katika duka kubwa. Rafu zimejaa sabuni, dawa za meno, taulo za karatasi na bidhaa nyingine za usafi wa nyumbani na mwili, zote zikipangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Hii inaashiria upatikanaji wa bidhaa muhimu za nyumbani.

Sehemu ya duka kubwa la matunda na mboga. Kuna mirindo ya tikitimaji na parachichi, zikiwa na mabango yanayoonyesha bei zake. Inaonyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana na kuashiria shughuli za ununuzi.

Sehemu ya cheese & deli katika duka kubwa ikikuwa na aina mbalimbali za jibini na bidhaa nyingine. Maduka makubwa kama haya yanatoa huduma muhimu za kifedha na bidhaa za kila siku kwa wakazi.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye sehemu za matunda na mboga iliyo pangwa vizuri kuna mananasi, tufaha , parachichi na mboga nyingine zilizo pangwa kwenye vizimba vya mbao zikionyesha bidhaa safi na mpangilio mzuri.

Ndani ya duka kubwa, likiwa na safu ndefu za rafu, zilizojaa bidhaa mbali mbali. Wateja wanaonekana wakitembea na mikokoteni, wakichagua bidhaa zao, ikionyesha shughuli za kawaida za ununuzi, katika duka.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye sehemu za matunda na mboga kuna sehemu za Hot Deli na bakery zinazonekana nyuma baadhi zimepangwa vizuri kwenye stendi za mbao zikionyesha mpangilio mzuri.

Ndani ya duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi za matangazo, kwenye kulia kuna rundo kubwa ya mifuko ya michele na kushoto kuna chupa za mafuta ya kupikia. Ishara za promotion zimetundikwa juu zikionyesha kuwa kuna ofa ya punguzo. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa. Rafu zimejaa aina mbalimbali za bidhaa mpya kama vile pilipili hoho za manjano, matango, nyanya na viazi vikuu vikiwa na lebo za bei zinaonyesha shilingi za Kenya. Mazingira haya yanonekana duka lililopangwa vizuri lenye bidhaa nyingi safi kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, linaonekana kuwa supermarket likiwa na bidhaa mbalimbali zililopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna sehemu ya mikate iliyookwa, bidhaa za duka kama Colgate na sehemu ya vyakula vilivyo tayari. Sakafu ina muundo wa jiometri na dari ina ndefu ikionyesha nafasi kubwa ya ununuzi.

Ndani ya duka kubwa yenye bidhaa mbalimbali .Ikiwemo sehemu ya ice cream na bakery .Kuna rafu zilizojazwa bidhaa pamoja na viti vidogo vya plastiki. Ishara ya umoja inaonekana nambari kumi na tatu. Inaonyesha sehemu maalum ya bidhaa kama magodoro na mito.

Sehemu ya nyama na kuku zilizopakiwa na kupangwa vizuri kwenye friji katika duka kubwa. Kuna aina mbalimbali za nyama, ikiwemo nyama ya ng'ombe na kuku. Inaashiria upatikanaji wa bidhaa za nyama safi na zilizopakiwa tayari kwa wateja.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa za maziwa ikiwemo mtindi wa maziwa ndani ya duka kubwa la kisasa hapa mjini. Bidhaa zimepangwa vizuri katika friji za kibiashara zikionyesha uteuzi mpana unaopatikana kwa wateja.

Sehemu ya duka kubwa, ambapo bidhaa mbalimbali za kielektroniki kama vile friji, na vifaa vya jikoni vimewekwa kwenye rafu, vikiwa na mabango ya promotion . Hii inaonyesha huduma za kifedha zinazopatikana kupitia maduka makubwa, labda kwa kutoa mikopo au malipo rahisi kwenye bidhaa.